Hapa ni uwanja wa mchezo wa riadha. Naweza kuona mtu amevaa jezi ya Kenya. Mtu huyu ni mlemavu. Huu huenda ni mchezo wa walemavu. Pia naweza kusema kuwa, ulemavu kwa sasa watu waneweza kufanya hata michezo ya mbio.

Hapa naona nyumba ndefu yenye milango na dirisha kwa maoni yangu hii huenda ni shule na hayo ni madarasa. Kwa maoni yangu pia naona shule hii imeundwa vizuri na pia inalindwa vizuri. Naona nyasi imekatwa na pia miti ambayo yamekatwa kando kando yamekatwa vizuri, shule hii inaonekana ni mzuri.

Hapa ni uwanjani ,tunaeza kuwaona wanariadha mbalimbali .wengine ni wanawake na wengine ni wanaume. Ni dhahiri kwamba hawa wanafanya zoezi ili kujitayarisha katika mashindano ya riadha.

Hapa kuna jumba la ghorofa, jumba hili linaonekana ni kama ni maofisi. Nje yake naweza kuona pamechunjwa vizuri na ni pasafi pia naweza kuona kuwa pamepandwa maua.

Hao ni wanariadha wa nchi mbalimbal. Tunaweza kuona pia wanariadha pia wa Kenya. Hawa wako uwanjani wakimenyana. Mchezo wa riadha ni mchezo mzuri sana kwasababu watu hupata kipato kikubwa sana. Mtu anaweza pata mamilioni ya pesa ya kubadilisha maisha yake kabisa.

Kwenye picha ni kitabu ambacho ni dhahiri Kwamba nicha kiswahili, kilicho na michoro mbali mbali, picha ya kwanza ni gari linaloitwa Lori kuna Gari Moshi na kisha baisikeli.

Hapa naona posta ambayo imewekwa kwenye mlingoti. Posta hii inaonyesha alama ya kupitia ukielekea kwenye ofisi. Pia kwenye hii posta inanionyesha kuwa hii ni shule ya upili, na kwenye picha hapo kando yake naweza kuona mimea kadhaa na naweza kuona ndizi kumaanisha hii shule imepanda vyakula.

Hapa ni shuleni na ni sehemu ya darasani kwani tunaona dawati pamoja na vitu mbalimbali. Huenda wanafunzi wanafanyia masomo yao katika sehemu hili.

Hili ni poster lenye maelezo kuhusu maji. Kwanza, maji ni uhai. Ya pili inatueleza jinsi ya kupata maji na jinsi ya kutumia maji. Pia linaeleza jinsi ya kuchunga maji usije ukaharibu maji. Kwa ujumla, maji ni chombo muhimu sana kwa binadamu.

Hiki ni kitabu cha kiingereza kilichoandikwa na Aid Richards. Ni kitabu cha watoto wa gredi ya pili, ni kitabu cha kizungu juu yake kimechorwa mauwa ambayo ni mzuri sana.

Hapa ni chuoni ,kwa vile tunaweza kuona viti ambazo wanafunzi wa chuo wanazotumia. Kwani viti hivi havitumiki katika shule ya sekondari au hata shula ya msingi.

Kwenye picha kuna kitabu cha gredi ya pili chenye anwani, afya, usalama na tabia .Kuna michoro ya watoto mbali mbali ambao wana afya nzuri.

Hapa kuna wanariadha wanne , miongoni mwao wakiwa wanariadha wa nchi ya Kenya ni dahiri kwamba wametika katika mashindano ya kukimbia ndio maana wanonekana kuchoka mno.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi chini. Jina lake ni Asiya Suruhu Mohammed. Yeye ni Mkenya ambaye alizaliwa katika mwaka wa elfu moja mia kenda tisini na mbili katika mji wa Mombasa. Anaonekana kwamba ndiye mlemavu kwa vile ana miguu bandia pamoja na mkongojo.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili yenye anwani Nyota ya Kiswahili. Kitabu hiki kina mchoro ya farasi pamoja na watu ambao wanapitia farasi.

Naweza kuona mipango ya mtu kwa miezi tofauti tofauti ya hii mwaka. Kwa mfano, kuna muezi wa Oktoba, wa Novemba, wa Desemba, na wa Februari. Kwa kila mwezi, ameandika vitu anavyofaa kuvifanya au kutekeleza.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili, na ni kipindi cha pili, sehemu ya sarufi, ambapo tunaweza kuona michoro mbalimbali ya mzee na mvulana. Mzee ameshika vitabu pamoja na kitabu, na kijana ameshika kiatu na viatu.

Hapa ni shuleni na ni darasa la gredi ya kwanza mwalimu wao ni Agnes na ametuambia karibu kumanisha kwamba wanafunzi wa gredi ya kwanza hufunzwa katika darasa hili.

Hapa kuna jengo lenye ghorofa moja. Jengo hili limechungwa vizuri kwa maana nyasi imekatwa vizuri. Pia nje la hili jengo kuna kiti cheupe. Huenda hili ni jengo la madarasa ambayo watu wanayosoma humo ndani.

Hapa ni uwanjani. Mchezo wa kandanda unachezwa. Pia kwa mtazano wangu naona ni walemavu ndio wanachewa mchezo huo. Huu unatufunza kuwa walemavu pia wanaweza kushiriki kwenye michezo aina aina, hata mchezo wa kandanda.

Hapa naeza kuona mwanadada mmoja, ako kwenye maji na anaogelea. Huenda ameshiriki kwenye mashindano ya kuogelea kwa maana anaangalia nyuma ni kama kuna wenzake wanaogelea na amewashinda kwa huo mchezo.

Naona mlango wa rangi ya udhurungi. Mlangoni kumebandikwa bango ambalo limeandikwa kuwa, wanafunzi hawatakikani kupitia humo ndani. Kwa maoni yangu humo ndani kuna vitu muhimu ambavyo wanafunzi hawatakikani kuviona kama vile makaratasi ya mtihani.

Huku ni kiwanjani tunaweza kuwaona watu ambao wanacheza mchezo wa soka wao ni dahiri kwamba ni walemavu kwani hawana mguu mmoja na wao pia wanatumia mgongojo.

Hapa naweza kuona lango. Lango limepakwa rangi ya hudhurungi. Pia naweza kuona posta mlangoni linamaelezo kwa kizungu inayosema jinsi masomo humo ndani yanafurahisha sana.

Huku ni uwanjani kuna mchezaji, vili tunaweza kuona mpira mchezaji huyu anaonekana kuwa ni mlemavu, kwani anatumia kongojo kusaidia ili aweze kutembea.

Hili ni kitabu ya gredi la pili. Kitabu hii ni wa mfumo wa kisasa wa competence Best curriculum hii ni mfumo mpya Wa masomo ya nchini Kenya. Kitabu hiki ni cha mazingira.

Hapa naweza kuona mlingoti wa bendera, naweza kuona tangi la maji, pia uwani naweza kuona miti yamepandwa na pia nyasi yamekatwa vizuri, naweza kusema hapa ni mahali pazuri sana.

Hapa ni shule . Tunaweza Kuona kwenye ukuta Wa hii shule wameandika vitu kadhaa kwa lugha ya kimbombo . Hizi vitu ni vitu vinavyo wasaidia kufata wakiwa kwenye hii shule, ambayo Moja yao ni kufata masharti ya shule na kuishi kama familia.

Huku ni shuleni, kwani Kuna mlango ambao juu yake wameandika kidato cha kwanza, kumanisha kwamba hapo ndipo darasani ambapo wanafunzi Wa kidato cha kwanza wanapata masomo Yao.

Hapa Kuna wachezaji wa riadha, mchezaji Mmoja amelala chini mwenzake amemwinamia, pia naweza kuona kunarekodi mpya umeandikizwa huenda yule mkimbiaji ambaye analala chini ameivunja hiyo rekodi.

Huku kuna mwanamke ambaye anajulikana kwa jina Asia Sururu Mohammed. Yeye ni Mkenya na alizaliwa mwaka wa elfu moja miekenda tisini na mbili. Ni dhahiri kwamba ni mlemavu kwani ana miguu bandia pamoja na mkongoja.